Watu hawa wanne, watatu wa kiume pamoja na mmoja wa kike wanavitumia vile vifaa vya kielektroniki na vya kidijitali kama vile tarakilishi pamoja na ile kompyuta ya mkono, kufanya utafiti mtandaoni ambayo inaashiria ile majukwaa ya mitandao ambayo inasaidia kutumika kufanyia utafiti ama kuandaa mikutano ya mtandao vilevile kuhudhuria darasa ya mtandao.

Mwalimu anajishugulisha katika harakati za kumpa mafunzo mtoto mchanga ambaye anamwelekeza akaweze kutazama vitabu na kufuatilia elimu ya vitabu ikiashiria ile urahisishaji wa elimu katika kufanya utafiti mtandaoni na vilevile katika majukwaa ya mitandao.

Majukwa ya mitandao zile za kielektroniki na kidigitali za kisasa zinatumika katika njia mbalimbali na kutumika kurahisisha kazi ama shughuli nzima ya mawasiliano . Zikiwemo zinatumika kule kazini meneja anaweza kuzitumia kuandaa mikutano ya mitandao, vilevile wanafunzi wa vyuo vikuu wanaweza kuzitumia kuhudhuria darasa zao wakiwa mahali walipo.

Majukwaa tofauti tofauti ya elektroniki na za kidijitali zinatumika kwa njia tofauti tofauti ili kurahisisha mawasailiano baina ya binadamu ama baina ya kundi tofauti tofauti ya watu; zikiwemo zile za whatsapp , facebook , twitter , zile video ambazo zinaweza kutazamwa kupitia youtube na vilevile mitandao mingine kama vile twitter ili kurahisisha mawasiliano.

Panaonekena hapa, wale ambao wanaonekana kuwa wanafunzi wa vyuo vikuu wakifanya utafiti wao kupitia tarakilishi kwenye mitandao ya kijamii kufanya utafiti wa masomo yao ya chuo kutumia laptop , kutumia kompyuta vile vile wakiwa pale shuleni.

Mwanafunzi mmoja mdogo anaonekana akibonyeza tarakilishi akiwa anaonekana kana kwamba anafanya utafiti wa masomo ya mitandao ile kutumia njia za mitandao ama mitandao yale ya kijamii ambayo hutumika katika mafunzo.

Michoro hii inaonekana hapa kwenye picha hii ikionyesha tarakilishi ama inaonyesha kifaa cha aina ya laptop ambayo inaweza kutumika kuingilia mitandao na kufanya utafiti ambao unaweza kusaidia mwanafunzi na yoyote yule ambaye anaweza kufanya utafiti kwa njia ya mtandao.

Tunaonyeshwa hapa mtu akiwa akishiriki katika mkutano kwa njia ya teknolojia ama kielektroniki ambapo inatumia teknolojia ya kisasa kushiriki mikutano kupitia njia za mtandao wa kijamii.

Majukwaa ya mitandao ama yale ya kidijitali na za kielektroniki hutumika na watu wa viwango tofauti tofauti kuhudhuria mikutano, wengine kama wale wanafunzi wa vyuo vikuu wakivitumia kuhudhuria madarasa na vile vile walimu kuvitumia wale wa vyuo vikuu kufanyia darasa zao za mitandao.

Majukwaa ya kidijitali na zile za kielektroniki zinatumika kwa njia mbalimbali ambapo wanafunzi wanaweza kufanya mafunzo yao ama kuhudhuria darasa kwa njia ya mtandao. Na vilvile, inatumika kufanyia mikutano mbalimbali.

Majukwaa ya mitandao ya kielektroniki yanatumika kwa njia mbalimbali kupitia vifaa vya kidijitali kama vile simu janja, kompyuta na vidonge, hutumika katika mawasiliano, elimu, biashara, burudani na kutangazia habari.

Hapa picha hii inaashiria elimu ya mtandaoni ambayo wanafunzi hupata kushiriki mafunzo ya mitandao kwenye Whatsapp kwenye Zoom kwenye Google Meet ambapo walimu wa vyuo vikuu hutumia pia nafasi hii kuwafikia wanafunzi wakiwa sehemu mbalimbali ya makwao.

Majukwaa ya kidijitali hutumiwa kuwasilisha mikutano kama vile makampuni hutumia mikutano ama zile vifaa vya kielektroniki kufanya ama kuhudhuria mikutano na vilevile kwenye vyuo vikuu wanafunzi huweza kutumia vifa hivi kama kompyuta ya mikono ili kwamba kuhudhuria madarasa.

Picha hii inaashiria mafunzo ya kidijitali ama yale mafunzo ambayo yanatumika kwa njia ya kidijitali ama yanaweza kupokelewa katika mitandao ya kijamii kama vile google meet kama vile zoom na menginezo tu ambazo wanafunzi wa vyuo vikuu hupokea kwa njia ya kidijitali.

Majukwaa ya kielektroniki na vile za kidijitari hutumika kwa aina mbalimbali kama vile wanafunzi wa vyuo vikuu wanavyotumia majukwaa vile za zoom na Google meet kufanyia mafunzo yao ama kutumia madarasa yao, na vile vile kutumiwa na makampuni kufanyia mikutano yao.

Picha hii inaashiria jukwaa la kufanyia mafunzo ya mitandao kama vile yale yanayo hudhuriwa na wanafunzi wa vyuo vikuu kupitia Zoom, kupitia Google na menginezo tu ambazo ni majukwaa mbalimbali.

Mwalimu pamoja na wanafunzi hawa wanonekana wakitumia ile tarakilishi ya mkono ama kompyuta ndogo ya mkono ambayo inatumika katika mafunzo ya elimu kufanya utafiti na vilevile wanafunzi wale wa vyuo vikuu wanaweza kuvitumia kuhudhuria madarasa yao mtandaoni.

Majukwaa ya kidijitali na zile za eletroniki zinatumia kwa njia mbali mbali ambazo vile vile hurahisisha kazi kama vile inanyotumika na wale wanafunzi wa vyuo vikuu kufanyia madarasa yao ya mitandao na vile vile wale kampuni hutumia kufanya zile shughuli za kikazi na vile vile kupanga mikutano yao mtandaoni.

Majukwaa mbali mbali ya kidijitali na za kielektroniki zinapeana fursa ya watu kufanya mikutano yao kwa mitandao, bila kujali ile umbali wa watu na vilevile hutumika na makampuni kufanyia mikutano na vilevile na wale wanafunzi wa vyuo vikuu na walimu hutumia kufanya masomo yao mtandaoni.

Hapa panaonekana mashine aina ya laptop ikiwa vilevile na vitabu vinne vikubwa ikiashiria ile masomo ambayo wanafunzi wa vyuo vikuu hutumia njia ya mtandao kushiriki masomo yao mbalimbali.

Majukwaa ya mitandao ama za kielektroniki na zile za kidijitali hutumika kwa njia mbalimbali kutumia zile kompuyta ama tarakilishi kuhudhuria darasa sanasana wale wanafunzi wa vyuo vikuu vilevile walimu wanaweza kutumia kuhudhuria ama kuwasilisha madarasa ama mafunzo katika njia za mitandao.

Majukwaa ya mtandao ya kielektroniki na zile za kidijitali kutumika kwa njia ama kwa namna mbalimbali kurahishisha kazi kama vile vinavyotumika na wanafunzi wa chuo kikuu kufanyia mafunzo yao na vile vile wale ambao wameajiriwa kama vile mamanager wa makampuni na wafanyikazi wanatumia kufanyia mikutano yao ya mtandao.

Kompyuta za mikono hutumika kwa njia mbalimbali kufanyia utafiti kama vile inavyotumika na wanafunzi kufanyia utafiti mitandaoni, kuhudhuria darasa za mitandao na kufanya shughuli zingine mingi. Wafanyakazi vilevile hufanya ama hutumia mashine hii kwa kufanyia shughuli za kikazi.

Binti huyu anaonekana akiwa akitumia vile vifaa vya elektroniki ama kompyuta ya mikono ambayo inatumika kwa njia mbalimbali, kama vile mawasiliano, kutuma ujumbe, kupiga simu na sauti au video kwa urahisi na haraka na kwa katika njia ya elimu kufundishia na kujifunzia kwa njia ya mtandao, kupitia madarasa ya mtandao ama maudhui ya kielimu.

Hii ni kifaa cha kidijitali cha kielektroniki ambacho kinatambulika kama rununu ya mkononi, ambayo hutumika kwa njia ya kidijitali kufanyia mikutano ya mtandaoni, kufanya vilevile utafiti mtandaoni na pia kufanya ile mawasiliano ya mtandao.

Wanafunzi wawili hapa wanaonekana wakitabasamu wakiwa wanafurahia kile ambacho wanakitazama kwenye mashine hii ama laptop wakifanya utafiti wao kwenye njia ya mtandao.

Mwanadada huyu anaoneka akiitumia Ile kompyuta ya mkono ama laptop akifanyia shughli zake mbalimbali , ikiwemo kutumia kufanya utafiti mtandaoni , kutuma jumbe mtandaoni kama zile jumbe za kutuma WhatsApp ama email , na vile vile kuhidhuria mikutano ya mtandao .

Mwanamke hapa mwenye asili ya kizungu anaonekana akifanya utafiti wake kupitia mtandao kutumia ile mashine ya mikono ama kompyuta ya mikono huku vilevile akinakili ile ambayo anafanya utafiti nayo kwenye kitabu akiwa kwenye usafiri.

Majukwa ya mtandao ya kielektroniki na zile za kidijitali za kufanyia mafunzo zinatumika katika njia mbali mbali kama vile kufanyia mafunzo kwa mfano wakati wa ulimpuko wa ugonjwa wa Corona . Majukwa haya yalitumika sana sana na vyuo vikuu kufanyia mafunzo wakati ule kukutana kwa watu haukuwa una hitajika ili kuweza kudhibiti usambazaji wa ugonjwa huo.

Panaonekana hapa binti mmoja ambaye anashiriki kwenye mkutano ama masomo yanayowasilishwa kwa njia ya mtandao almaarufu Zoom ama kupitia ile ambayo inaitwa Google Meet kupitia mitandao ya kijamii.

Kifaa hiki ni cha kielektroniki na kIle cha kidijitali ambacho kinaweza kutumika kwa njia mbalimbali ama kwa namna mbalimbali, kama vile kufanyia mikutano mtandaoni, kurekodi video, kufanya ama kutazama miziki, nyimbo pale katika mitandao tofauti tofauti za kijamii.

Picha hii inaonyesha binti mmoja ambaye anatumia ile kifaa cha laptop akifanya utafiti wake akiwa ametulia pale kuingia mtandaoni na kufanya mambo yake kutumia mtandao wa kijamii.

Panaonekana hapa michoro tofauti tofauti ambazo zinaonyesha utumizi wa njia ama utumizi wa mitandao ya kijamii kufanyia mambo mengi kama vile kufunzia katika vyuo vikuu ama katika mashule ama kule kazini kuhudhuria mikutano kwa njia ya mtandao ya kijamii.

Tunaonyeshwa hapa picha ya kuhamasisha watu kukumbatia ile mtandao wa kijamii kufanya mikutano, kufanya masomo yao, kuhudhuria mikutano kwa njia ya mtandao, ikionyesha tu juhudi ama teknolojia ya kisasa ya kurahisisha mambo.

Tunaona hapa mtu mmoja ambaye anaonekana kuhudhuria mkutano ama masomo kwa njia ya mtandao ya kijamii, huku akitumia ile kompyuta ya mkono ama laptop kuhudhuria mtandao ama kuingia darasani kwa njia ya mtandao, huku akiwa na kalamu na kitabu kuandika yale ambayo mwalimu anaeleza.

KIfaa kama hiki cha kielektroniki ambacho kinatambulika kama kompyuta ya mkono ama laptop hutumika kwa namna mbalimbali ili kurahisisha kazi kama vile kwa mawasiliano vilevile hutumika katika vyuo vikuu kuwa wanafunzi wanaweza utumia darasani kutumia vifaa hivi vya elektroniki na vilevile kuhudhuria madarasa mtandaoni.

Huyu ni mwanadada ambaye anaonekana akazitumia zile vifaa vya kidijitali na vya kielektroniki kufanya shughuli zake mtandaoni kufanya utafiti wa mtandao wa mawasiliano ama vile vile kuhudhuria mikutano ya kikazi.

Wanafunzi wamo katika maabara ambayo ni ya kifundi wakijifunza jinsi ya kuweza kuvitumia vifaa ambazo wanazihitaji ili kuweza kufanikisha mafunzo yao ya kiufundi ambayo itawasaidia kuweza kuhitimu zile ndoto zao za kimaisha.

Hii ni maabara ya kisasa yenye vifaa kamili kama vile madawati ya maabara, sinki, vifaa vya kemia vikiashiria uwepo wa miundu mbinu bora ya elimu pamoja na mandhari safi na zile zenye mpangilio mzuri inaonyesha mazingira ya kujifunzia yanayo chochea ubunifu, majaribio pamoja na utafiti wa wanafunzi.

Wanafunzi wamo darasani wakifuatilia masomo yao moja kwa moja wakitazama yale ambayo mwalimu anawaelekeza ikiashiria ile ni miundo mbinu bora ambayo inapatikana kwenye madarasa ama katika maeneo ya elimu ikiwa pamoja na ile madawati bora pamoja na ile vifaa vya kufunza ambazo ni bora kuhakikisha usalama wa wanafunzi pamoja na ile utumizi wa bidhaa ya elimu.

Panaonekana hapa chumba cha kulalia ambayo inaashiria ikionyesha pilo mbili pale ikionekana. Ikiashiria tu mahali ambapo mtu anaweza tulia vizuri bila wasiwasi kutuliza mawazo kulala vizuri na kupata usingizi wako mzuri kutoka kwa EDU Facility Center Infrastructure .

Hii ni maabara ambayo hutumika katika shuguli nyingi za masomo na vilevile za akademia ambapo wanafunzi na watu wazima vilevile wanaweza kufika na kufanya utafiti katika masomo yao na hutumika sana sana katika vyuo vikuu na vilevile katika zile shule za upili.

Tunaonyeshwa hapa sehemu moja ya ndani ya chumba kimoja ambayo inaonekana kama ni ofisi ikiwemo pale viti kadhaa meza pale ambayo inaonekana uwa ni ofisi ya kutumika katika shughuli mbalimbali za ofisi.

Hii ni sehemu ya ndani ya chumba ambayo hutumika kwa malazi ,ikionyesha pale kitanda ambayo imetandikwa vizuri ,ikiwa inaashiria tu zile huduma za malazi ambazo zinapatikana katika chumba hiki.

Chumba hiki kinatumika katika shughuli mbalimbali za kushughulikia wagonjwa; ambapo wagonjwa wanaweza kulazwa mahali hapa wakiwa na shida tofauti, tofauti na wanaweza kupata huduma za matibabu mahali hapa ikiashiria ile miundo mbinu pamoja na ile vifaa ambazo ni bora zinazopatikana katika chumba hiki cha matibabu.

Sehemu hii ya nyumba ni ya kulala ambapo inaashiria ile shughuli ama biashara ya mali isiyohamishika ambayo ni njia moja ya kuwekeza ikiwa ni kukodisha majumba ya kupeana huduma za malazi.

Tunaonyeshwa hapa chumba kimoja ambalo linaonekana kama ni darasa ya kufunzia wanafunzi wale wa shule ya chekechea madawati vile vile vikionekana pale. Pale pia tukionyeshwa meza ambayo ni kama inatumika na mwalimu kufanya mafunzo yake na watoto hawa wa shule ya chekechea.

Chumba hiki kinatumika kama maktaba ambapo watu wanaweza kuja kuvichambua vitabu na Kutafuta habari wanayotaka ya katika vitabu na ambayo inasaidia kupata ile hekima ambayo inatokana na vitabu.

Tunaonyeshwa hapa wazee wawili ambao wanaonekana kuyafurahia matunda yao ama juhudi zao na ambayo inaashiriwa na zawadi ambayo inaonyeshwa hapa kuonyesha vikombe ambayo hupeanwa wakati wa mashindano mbalimbali ikiashiria ushindi mkubwa wa mambo mbalimbali.

Mjengo huu unaashiria ule miundo mbinu pamoja na vifaa vya elimu ambavyo hutumika ama kusaidia kujifunza kama vile madarasa, maktaba, maabara na vilevile zile vyumba vya teknolojia ambavyo vikiwa katika hali bora huongeza ubora wa elimu pamoja na kuimarisha mazingira ya kujifunza na kusaidia walimu na wanafunzi kufanikisha ile malengo yao ya elimu.

Hii ni chumba cha kulala ambayo inaonyesha, vile vitanda abavyo ni vya staha mbili ikionyesha mtu mmoja analala chini , mwingine analala pale kwa hile sehemu ya juu ambayo inaashiria tu zile huduma za malazi ambazo zinapatikana kwenye chumba hiki.

Hii ni maabara ya kompyuta ambayo wanafunzi hutumia na vilevile walimu hutumia kufunzia wanafunzi mambo ya kompyuta na vile wanaeza kutumia kompyuta kurahisisha kazi na masomo ambapo wanaweza kutumia mitandao vilevile ya kijamii kufanyisha ama kufanya ile utafiti wa habari wanayotaka.

Bidhaa kama hizi za kidijitali na za kielektroniki, zinatumika kwa njia mbalimbali kama vile tunavyoona mahali hapa watu wakionyeshwa kwenye chumba hiki kufuatilia mafunzo wanayoonyeshwa katika ile kifaa cha kidijitali.

Darasa kama hii yenye madawati kadhaa hutumiwa na wanafunzi wa shule za msingi kufanyia mafunzo yao, ambapo wanaenda kupata na kupokea elimu katika mashule yenye madarasa kama haya.

Chumba hiki ni kile ambacho kinapeana ama kinatoa huduma za malazi ambayo hapa mlangoni kuna maandishi yaliyoandikwa yakiashiria ni ile ambayo ni ya jinsia ya wanawake pekee ambao wanaweza kuruhusiwa kupata huduma za malazi mahali hapa.

Tunaonyeshwa hapa watoto wachanga wakiwa wanajivinjari ama wanafurahia ule wakati ambao wamepewa kucheza mpira ama kuweza kutumia talanta zile ambazo wakonazo kufanyia mazoezi.

Tunaonyeshwa hapa picha ya wanafunzi ambao wanaonekana kufuatilia ile mdahalo ambao unaendelea mahali hapa kwenye chumba hili la kuandalia mikutano ikiwemo zile za midahalo za shule ama mashindano ya muziki ama zile shughuli mingi tu ambazo ziko kwenye mashule ikiwemo mashindano ya mitiani na mashindano mingine.

Tunaonyeshwa hapa sehemu ya ndani ya chumba kimoja cha kupeana huduma za malazi ikionyesha pale vitanda ambavyo vimetandikwa vizuri tukiona pale meza ikiwa pale ikionyesha tu huduma ambazo zinapatikana mahali hapa.

Hii ni mabaraa ambayo ina vifaa vile vya kawaida vya maabara ambavyo hutumika kila mahali katika fisikia na kemia katika maabara ya matibabu na zile taasisi za elimu.

Panaonekana hapa rais wa tano wa jamhuri ya Kenya daktari William Samoei Ruto akizungumza pale na wanafunzi wakiwa kwenye darasani wakichapa gumzo tu kujua vile wanaendelea katika masomo yao ya chekechea.

Sehemu ya chumba hii inatumika kwa malazi ambapo watu wanaweza kutumia kulala ikionyesha vile vitanda vya staha mbili zikiashiria tu zile huduma za malazi ambazo zinapatikana kwenye jumba hili la kulala.

Panaonekana hapa mwalimu ambaye ako mbele ya wanafunzi wakionekana ni kama anawapa maelezo fulani wakiwa ndani ya chumba fulani.

Sehemu ya ndani ya chumba kama hii hutumika kutoa huduma za malazi ikiwa imewekwa vitanda viwili vyenye staha mbili vikiashiria zile huduma za kulala ambazo zinapatikana kwenye nyumba hii.

Wanafunzi wa shule za chekechea wanaonekana hapa wakizitumia tarakilishi kufanyia mafunzo yao ama kufanya utafiti ama kuhudhuria mafunzo kwa njia ya tarakilishi wakiwa kwenye darasani.

Wanafunzi kadhaa wakiwemo wavulana pamoja wa wasichana wameketi darasani wakiwa wanapata ile mafunzo yao katika shule za upili ikiashiria ile miundombinu bora za elimu ambayo ni mazingira masafi yanayoboresha elimu katika shule za upili humu nchini.

Wanafunzi wa shule ya upili ikiwemo wavulana pamoja na wasichana wako katika uwanjani kushiriki katika michezo mbalimbali ambayo inaambatanisha ile mashindano kati ya shule tofautitofauti, ili kuweza kubaini mshindi wa mchezo huu ikiwemo riadha ambayo wangu wanafunika macho na kuweza kushindana kwa namna hio.

Wanafunzi hawa wachanga wako darasani kupokea mafunzo maalum, ambayo ni mafunzo inayopewa watu ambao ni walemavu kwa njia moja au nyingine na ni mafunzo ya mahitaji maalum inayosaidia kujikwamua katika ule ulemavu na kuweza kuafikia ndoto zao za maishani.

Mwanaume ambaye amelemaa kwa njia moja au nyingine anafuatilia mafunzo yake kwa kutumia vitabu pamoja na tarakilishi, ikiashiria Ile mafunzo ya mahitaji maalum ambayo hupewa ama kusaidia wale ambao wamelemaa kuweza kuhitimu ndoto zao za maishani.

Watoto hawa wachanga wanaogelea kwenye maji, na ni watoto ambao ni wale wamelemaa kwa njia moja ama nyingine na wanapokea ile mafunzo ya uogeleaji kupitia mwalimu ambaye amebombea katika mafunzo hayo, ikiwa ni ile kuwasaidia kuweza kutimiza ndoto zao za maisha.

Mwalimu ambaye amebobea katika ile kupeana huduma za mafunzo ya mahitaji maalumu anamsaidia mwanafunzi wa kike mchanga ambaye amelemaa kumsaidia kuweza kumpa mafunzo anayohitaji ili kuweza kuhitimu ndoto zake za kimaisha.

Kijana huyu mdogo ambaye amelemaa anapokea ile mafunzo ya mahitaji maalum ambayo inaweza kumsaidia njia na jinsi ya kutumia gari hili lenye magurudumu ambalo litamsaidia kurahisisha shuguli zake za kila siku.

Tunaonyeshwa hapa mwalimu ambaye anampa mafunzo mqanfunzi ama mtoto mchanga mwenye anaonekana kuwa mlemavu na ambaye anaitaji mafunzo yale maalum kupitia hao walimu vile vile ambao wamebombea na hii hali ya kufunza ama kupeana mafunzo maalum kwa watoto.

Mwalimu hapa anaonekana akimpa mafunzo mtoto mmoja ambaye anaonekana amelemaa ambapo anahitaji vile vile mafunzo ya mahitaji maalumu ambayo inaweza kumsaidia kutimiza ndoto zake za kimaisha na kueza kuzidi ule upungufu alionao.

Elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ni mfumo unaolenga kusaidia watoto wenye ulemavu wa kimwili, kiakili au ile wa kihisia, kupata elimu inayofaa na inayojumuisha mbinu maalum za kufundishia, vifaa vya msaada na walimu waliobobea ili kuhakikisha kila mwanafunzi anapata ile nafasi sawa ya kujifunza na vilevile kufanikiwa maishani.

Watoto Hawa wadogo wanaonekana ni wale ambao wamelemaa kwa njia moja au nyingine na ni wale ambao wanahitaji mafunzo ama elimu maalum ambayo inaweza kuwasaidia kujitoa katika ile ulemavu na kuweza kuwasaidia kutimiza ndoto zao za maisha.

Panaonekana hapa wanafunzi wakishiriki katika elimu ya mahitaji maalum ama ile elimu ya watu walemavu huku wakiwa wakipokea maelekezo kutoka kwa mwalimu ambaye vile vile amebobea katika hiyo sekta ya kufunza ama kuelekeza wale wanaohitaji mahitaji ama masomo maalum.

Mwalimu huyu anaonekana kuwafunza watoto ambao wanaohitaji elimu ya mahitaji maalum, ikiwa ni ile elimu ambayo inayosaidia wale ambao wamelemaa kwa njia moja au nyingine, kuwapa usaidizi wa kuhakikisha wametimiza ndoto zao za kimaisha.

Kwenye picha hii tunaonyeshwa wanafunzi wanaohitaji masomo ama mafunzo maalum ama wanafunzi wa shule ya chekechea na ambao ni walemavu wakishiriki katika mafunzo ya wale wenye wanaitaji mafunzo maalum darasani.

Tunaonyeshwa hapa picha ya mwanafunzi ambaye anajishughulisha na masomo yake ama akipokea mafunzo yale ambayo ni ya watu walemavu ama ya wale ambao wanahitaji mafunzo maalum ikionyesha vile vile wengine wakiwa pale kando nyuma kidogo wakipokea vilevile mafunzo yao maalum.

Elimu ya mahitaji maalum ni aina ya elimu inayotolewa kwa wanafunzi wenye changamoto za kimwili, kiakili, kihisia au kijamii ili kuwasaidia kujifunza kwa ufanisi kulingana na uwezo wao na vile vile kuwasaidia kupata ama kuhitimu kuafikia zile ndoto zao za kimaisha.

Panaonekana wanafunzi ambao ni wa shule ya chekechea na vile vile ambao ni walemavu wakishiriki katika mafunzo ama kufuatilia mafunzo katika shule ya wale wenye mahitaji maalum ama special needs education .

Elimu ya mahitaji maalum ni mafunzo ambayo hupewa na kusaidia wale ambao wamelemaa kwa njia moja au nyingine na ni elimu ambayo hupata kuwasaidia kuweza kujikwamua kwa ule ulemavu wao na vilevile kusaidia kuweza kutimiza ndoto zao za kimaisha.

Kuna watu wawili hapa mmoja wa kiume na mwingine wa kike ambao mmoja wao ni mwalimu na mwengine ni yule anayefuatilia mafunzo maalum ya wale watu wasio jiweza ama wale wanaohitaji mafunzo maalum

Tunaonyeshwa hapa mwanafunzi mmoja wa kiume ambaye anapokea mafunzo maalum kutoka kwa mwalimu ambaye hufunza wale wanafunzi ambao wana mahitaji maalum ama wale walemavu.

Tunaoneyshwa hapa mtoto mmoja mchanga na ambaye ni mwanafunzi ambaye ni mlemavu akipokea mafunzo yake ya wale wanaohitaji mafunzo maalum huku akiwa akionyesha ujuzi wake ama ile ambapo maelezo ambayo amepata kutoka kwa mwalimu wake.

Hawa ni walimu ama wale ambao ni waelekezi wanaosaidia walemavu ama wale ambao hawajiwezi kuwapa huduma ama mafunzo maalum ili waweze kuweza kutumiza ndoto zao ambazo zinazidi ule upungufu wao.

Mafunzo ya mahitaji maalum hutumika kuwafunzia wale ambao ni walemavu ama wale hawajiwezi kwa njia moja au nyingine. Masomo haya huwasaidia kuweza kuitimu au kuwafikia ndoto zao za kimaisha.

Panaonekana hapa watu wawili ambao anaoneka kuwa mwanafunzi na mwalimu ambaye ambapo mwanafunzi anapokea mafunzo ya elimu ya mahitaji maalum huu mwalimu pia akimpa maelezo tofauti tofauti.

Panaonekana hapa mwanafunzi ambaye anaitaji mafunzo maalum akipokea matibabu kutoka kwa mwalimu ambaye anawapa mafunzo maaalum.

Tunaonyeshwa hapa wanafunzi ambao ni walemavu na ambao wanahitaji yale mafunzo maalum, wakiwa kwenye darasani wakishiriki katika mafunzi yao ya mahitaji maalum.

Mafunzo ya mahitaji maalum hutumika kusaidia wale ambao ni walemavu na wale ambao wanahitaji usaidizi kwa mafunzo hayo ya kipekee, ambayo huwasaidia kuweza kutimiza ndoto zao za kimaisha kama vile wale watu wengine.

Tunaonyeshwa hapa watoto wadogo ama wachanga ambao ni walemavu ama wamelemaa kwa njia au nyingine na ambao wanahitaji ile mafunzo maalum wakiwa pale na mwalimu wao ambao anajaribu kuwaelekeza ama kuwapa mafunzo wanayohitaji.

Elimu ya mahitaji maalumu husaidia watoto, vijana na watu wazima ambao wanaitaji maalumu ili kuwasaidia kufikia uwezo wao wa juu na kujitahidi zaidi ya upungufu ama mapungufu yao.

Mwanafunzi hapa ambaye ni mlemavu. Vilevile anaonekana akipokea ile mafunzo ya mahitaji maalum akiwa na mwalimu ambaye amebobea katika hio sekta ya elimu ya mahitaji maalum, ambayo inasaidia wale waliolemaa kuweza kuhitimu ndoto zao za maisha na kuweza kutoka katika ule ulemavu wao.

Wanafunzi hapa anaonekana akipokea mafunzo yale ya watu ambao hawajiwezi ama wale wanaohitaji mafunzo maalum huku akiwa na mwelekezi wake ama mwalimu wake pia ambaye ameweza kubobea katika sekta hiyo ya kufanya mafunzo ya hawa watoto ama watu maalum.

Kunaonekana hapa wanafunzi wawili ambao wanahitaji au wakipokea mafunzo ya wale wasiojiweza ama mafunzo maalum ambayo hupokelewa au hupatwa kupokelewa na wale ambao hawajiwezi kupitia mwalimu pia ambaye ni spesheli katika mafunzo hayo.

Mafunzo maalum ni elimu ambayo hutumiwa kuwafaidi wale ambao ni walemavu ama wale wasiojiweza kutumika kuwasaidia kuhitimu ama kuweza kutimiza ndoto zao za maishani.

Panaonekana hapa binti mmoja ambaye ni mlemavu anaweza kuangalia angalia kutazama pale tarakilishi na kuweza kufanya utafiti wake kupitia njia ya mtandao wa kijamii

Mtoto huyu anaonekana kupokea ama kupata ile mafunzo ama elimu maalum ya wale watu ambao wamelemaa kwa njia moja au nyingine ikiwa ni lengo la kuwasaidia kuweza kutimiza ndoto zao za kimaisha.

Elimu ya mahitaji maalum hutumiwa kusaidia wale ambao hawajiwezi ama wale wamepungukiwa kwa njia moja au nyingine, ile kuweza kuwafaidi na kuwasaidia kutimiza ndoto zao za kimaisha.

Hii ni shughuli ya masomo inayoendelea mahali hapa ikiwa ni kutoa ile huduma ya elimu ya maitaji maalum ,kutunza wale ambao wamelemaa kwa njia moja au nyingine ,ili waweze kuhitimu ama kuwafikia zile ndoto zao za maishani.

Mafunzo ya mahitaji maalum ni mafunzo ambayo hupewa wale ambao ni walemaa ama wamelemaa kwa njia moja au nyingine na mafunzo haya huwasaidia kuweza kuzidi ule upungufu wao kwa kuweza kutimiza ndoto zao za maishani kama wale wengine.